Mwanafunzi huyu anasoma masomo ya kidijitali kutumia kompyuta, anaelekezwa na mwalimu wake na kuelezewa vile anavyopaswa kufanya. Anaonekana kufurahia masomo yake kabisa.

Mtoto huyu anasoma masomo ya kidijitali kutumia kompyuta. Ana kalamu na kitabu ya kuandika maneno anayoelewa. Mzazi wake pia amempa maziwa ili awe na nguvu na kuweza kuendelea na masomo yake vizuri.

Mwanafunzi anasoma kutumia kompyuta. Anafundishwa na mwalimu wake ambapo anainua mkono ili aweze kuuliza au kujibu swali ambalo ameulizwa na mwalimu wake.

Wanafunzi hawa wanasoma masomo ya kidijitali. Wanatumia kompyuta kuelewa au kujieleza jinsi wanavyopaswa kufanya. Wanafinya na kuangalia maneno ambayo yameandikwa kwenye kompyuta.

Mwanafunzi huyu anasoma masomo ya kidijitali. Anatumia kompyuta, ili kuskiza wanachofundishwa. Wanazungumza na kueleza mambo kadha wa kadha. Ana vitabu na kalamu ambayo yanamsaidia kuandika vitu anavyofundishwa.

Mtu huyu anasoma masomo ya kidijitali, anasoma akitumia komputa ameketi katika gari fulani ili aweze kuendelea na masomo yake. Anaonekana kufurahia mazingira haya.

Mwanafunzi huyu anasoma masomo ya kidijitali. Ana kitabu na kalamu ya kuandika anachoelewa. Anafinya kompyuta ili kujieleza kwa wenzake.

Mwanafunzi huyu anasoma masomo ya kidijitali. Ana kalamu na kitabu, ili aweze kuandika kile ambacho mwalimu anamfunza. Kuna wanafunzi wengine pia ambao wanasikiza na yeye pamoja.

Mtu huyu anasoma kupitia kompyuta, anafinya na kuandika vitu anavyoelewa. Kompyuta inasaidia kwa kusoma au kwa kufanya haraka vile vitu ambavyo vinahitajika masomoni.

Mtu huyu anasoma masomo ya kidijitali anatumia kompyuta, anafurahia masomo yake. Hapo kando ana kitabu cha kuandika kila anchofundisha na pia ana simu ya kurekodi video anavyovifanya.

Watoto hawa wanasoma masomo ya kidijitali kutumia kompyuta. Wanafurahia masomo yao na kuelewa sana wanachofundishwa. Huu ni njia mzuri wa kusomesha watoto.

Mwanafunzi huyu anasoma masomo ya kompyuta ,anaelekezwa na mwalimu wake. Na yeye anayaandika anachokielewa. Anafunzwa kuhusu hesabu za kidijitali.

Mwanafunzi huyu anasoma masomo ya kidijitali anatumia komputa anajaribu kueleza anacho ulizwa na mwalimu wake au yeye ndiye anaweza kuwa mwalimu ambaye anaeleza wanafunzi wake.

Mtu huyu anasoma kupitia kompyuta. Mwalimu anajaribu kumwelezea, yeye anaandika kwa kutumia kalamu, maelezo ambayo anapewa na mwalimu.

Mwanafunzi huyu anasoma masomo ya kidijitali kutumia kompyuta. Mwalimu anamuelekeza na yeye anamskiliza. Mwalimu ameandika vitu nyuma yake ili mwanafunzi huyu aweze kuyaangalia na kuyaelewa.

Hiki ni masomo ya kidijitali ya AI.Kuna mtu ambaye anaandika kwenye tableti na yanajionyesha kwenye skrini yake. Anajaribu kuwaeleza, au kuelewa anachofanya.

Simu hili ni fumo la kidijitali ambalo linatumika kupitisha ujumbe na kupiga simu. Linatumika kujua vitu vinavyoendelea nchini kwa urahisi.

Mwanafunzi huyu anasoma kutumia dijitali ya kompyuta. Mwalimu anamwelekeza na yeye anaandika anayoambiwa kutumia kalamu na kitabu. Anaelezwa na mwalimu wake jinsi ya kuzitumia zote na kupanga kazi yake.

Mwanafunzi huyu anasoma kupitia kompyuta. Wanasoma masomo ya kidijitali. Kuna mwalimu ambaye anayewaeleza maagizo fulani ya kusoma na wengine wanaandika.

Watu hawa wanasoma kwa njia ya kidigitali, wanasoma na kujieleza kutumia kompyuta, wanasikiza na kupitisha ujumbe kwa kiuhurahizi kwa kutumia kompyuta.

Hili ni gajeti muhimu linaloitwa simu. Limeshikanishwa na kuunganisha maktaba la vitabu ili kuonyesha umuhimu na utofauti wa maktaba wa kawaida na masomo ya kidijitali kupitia simu.

Haya ni masomo mawili yanayojaribu kueleza tofauti ya kusoma kidijitali na kusoma kikawaida. Kwa picha la kwanza tunaona kila kitu linafanyika na kompyuta na lingine linafanyika kwa siku ya kila siku kama mwalimu anavyofundisha.

Mwanafunzi huyu anasoma somo ya kidijitali kutumia kompyuta. Anaandika maelezo anayopewa ili aweze kuyaelewa kwa masomo yake ya baadae.

Mtoto huyu anasoma masomo ya kidijitali. Anatumia tablet yake. Anaandika, mwalimu anapofundisha. Ameshika kalamu yake akichora.

Mwanafunzi huyu anasoma kupitia kompyuta. Wanasoma wakiwa wengi kwa masomo ya kidijitali. Anasoma na kuandika ili aweze kuelewa anayofundishwa.

Mtoto huyu anasoma masomo ya kidijitali kupitia kompyuta ambapo anaeleza kilicho chorwa katika kitabu. Anaelezea wenzake alivyoelewa.

Mwanafunzi huyu anasoma masomo ya kidijitali. Anatumia kompyuta na kalamu na kitabu kuandika anayofunzwa na kuona katika kompyuta yake. Anafurahia masomo yake.

Mtu huyu anasoma masomo ya kidijitali kutumia kompyuta. Amefungua skrini tofauti tofauti kuangalia masomo anayoendeleza. Anafurahia sana masomo yake.

Mzee huyu anasoma kutumia komputa, masomo ya kidijitalia, anaandika kutumia kalamu na kitabu anachokisoma. Anafurahia masomo yake kwa sana na ukaribu.

Huyu ni mwalimu. Yuko darasani . Anatumia kompyuta kuwafunza wanafunzi wake. Anawaelezea masomo ya siku na kila mwanafunzi ako na umuhimu wake.

Mtu huyu anasoma kutumia kompyuta. Inaonekana anaongea na mwenzake kutumia njia ya Skype. Anatumia kahawa na amepanda mimea yake yasiyotumia mchanga.

Mwanafunzi huyu anasoma masomo ya kidijitali. Mwalimu yuko kwenye kompyuta anamuelekeza. Anaandika kile anachoambiwa. Ana pia calculator ya kumwezesha kupiga hesabu.

Mwanafunzi anasoma leseni kutumia kompyuta. Anaandika maelezo anayopewa moja kwa moja katika daftari lake na anaskiza kile ambacho anaambiwa.

Huu ni mchezo wa kidijitali unaosaidia kuchemsha bongo. Ni mchezo wa kielektroniki ambalo mtu anaeka kwenye macho yake na kuona kilicho ndani.

Mwanafunzi huyu anamsikiza mwalimu wake kwa kutumia kompyuta. Mwalimu anamwelekeza na yeye ana kitabu chake na kalamu ili kuandika maagizo ya mwalimu wake. Anaonekana kuyapendelea sana mafunzo ya mwalimu.

Wanafunzi hawa wanasoma masomo ya kidijitali kutumia kompyuta. Wanaelezwa zaidi na mwalimu wao na pia wana kalamu na karatasi ili waeleze kila walichoelewa.

Mwanafunzi huyu anafundishwa kupitia masomo ya kidijitali ya kompyuta. Anaelezwa na mwalimu wake na yeye anaandika kile anachofunzwa na anachoelewa.

Mkandarasi huyu anajifunza masomo ya kompyuta. Anakunywa pia kahawa na kuna maji kando yake. Anajaribu kuelewa jinsi ya kuchora michoro tofauti.

Hiki ni chumba cha kulala cha wanafunzi wa shule cha upili, kuna choo ndani ya chumba hiki. Kitanda pia kimetandikwa vizuri. Kuna vitanda viwili kuonyesha wanafunzi wanaolala hapa ni wawili. Kuna pia meza na viti viwili.

Wanafunzi hawa wako katika shule ya upili. Wanafanya masomo ya kompyuta. Kila mmoja ameketi kwenye kiti chake akiangalia kompyuta na kujaribu kuelewa wanachofunzwa katika kompyuta hii.

Hili ni darasa la wanafunzi ambapo pamewekwa meza na viti. Kuna televisheni ambayo inatumika na wanafunzi kusoma masomo yao ya ziada. Mlango pia hu wazi kuonyesha wanafunzi wameenda kucheza.

Hili ni darasa la wanafunzi. Wanafunzi wanaonekana kuwa nje. Darasa hili limepangwa kwa njia ya kuvutia. Kuna viti na meza. Dirisha pia limeonekana kufunguliwa ili kupitisha mwanga mzuri.

Hili ni shule ya wanafunzi wa chekechea. Wanafanya mchezo wa kushindana kukimbia. Kuna wale wamevaa nguo tofauti kuonyesha timu zao. Kuna nyekundu, manjano na pia majani. Wazazi wao wako kando kuangalia wanavyocheza.

Wanafunzi hawa wamekusanyika kwa mkutano fulani. Wamekuja kuelekezwa namna moja au nyingine watakavyoendeleza masomo yao. Kila mmoja ameketi kulingana na venye wamepangwa.

Jumba hili ndogo ni cha wanafunzi cha kulalia. Kuna kitanda cha juu na cha chini ambavyo vimetandikwa kwa usawa. Kuna kiti na meza kuonyesha wanafunzi huwa wanafanya masomo yao ya baadaye hapa.

Hili ni darasa la kusomea kompyuta. Makompyuta yamewekwa mezani. Kuna mpangilio wa viti pia kuonyesha kuna wanafunzi ambao wanafaa kuwa na leseni wakati huo.

Hili ni domu la wanafunzi. Wamepanga vitu vyao kuonekana wanataka kufanya usafi katika jumba hili. Wameweka vitu juu ya vitanda kama ndoo na mitungi.

Hapa ni mahali pa kufanyia mazoezi. Kuna vifaa maalum vya kufanyia mazoezi kama treadmill . Inatumika kwa kukimbia au kutembea katika mashine hizi. Zimepangwa kwa njia inayovutia.

Hili ni chumba cha wanafunzi wa shule cha upili. Kimepangwa kwa njia inayovutia. Vitanda vimetandikwa na kuonyeshwa vizuri. Kwenye kabati pia, ni pasafi. Pamewekwa pa kufurahisha sana.

Watu hawa wanafanya mazoezi kwa kutumia mpira. Uwanja huu ni mkubwa. Umezungukwa na ghorofa ndogo na yamepandwa maua hapo kando yake. Watu hawa wanafanya mazoezi ili waweze kuwa sawa kiafya.

Wanafunzi hawa wako darasani, wanasoma lesson ya kompyuta. Wana mwalimu ambaye anawaelezea jinsi ya kutumia kompyuta. Kuna wale wengine ambao wanafahamu jinsi ya kutumia.

Hawa ni wachezaji tofauti wanaojifunza kucheza mpira. Kuna referee , kuna timu mbili na wale wamevaa nyeupe na wengine wamevaa nyeusi. Ni mchezo wa kandanda unaonendelea.

Maktaba hili lina vitabu kadha wa kadha. Kuna mwanafunzi ambaye anasoma akiwa ameketi chini. Kuna vitabu au mabandiko kadhaa ambayo yamebandikwa ukutani.

Maktaba la vitabu. Lina meza na viti. Wanafunzi hawako katika maktaba hili. Ni kama ni usiku wanafunzi wamesha kuenda makwao.

Jengo hili la shule limejengwa na kupambwa kwa mimea kando yake. Kuna tanki ua maji inayosaidia shule au wanafunzi wakati wa kunywa maji.

Wanafunzi hawa wako darasani, wanasoma masomo ya kompyuta. Mwalim anajaribu kuwaelezea jinsi ya kufanya na kutumia kompyuta katika masmo yao.

Hili ni chumba cha kulala cha wanafunzi walio shule ya bweni. Wanafunzi wamepanga vitanda vyao kwa njia ilio sawa, na kuonyesha usafi katika chumba hiki.

Hili ni chumba kidogo cha wanafunzi. Kuna meza, kuna kiti ambapo mwanafunzi anatumia kusoma. Kuna kitanda kinachosaidia mwanafunzi kulala wakati amemaliza kusoma.

Hili ni darasa la masomo ya music au ngoma. Limeandaliwa kwa wanafunzi wanaoimba na kuelewa masomo hiyo. Kuna meza na viti vyote vya walimu na wanafunzi.

Jukwaa hili ni maabara ya shule au ya kisayansi ambapo watu tofauti wanakuja kufanay uchunguzi wa madawa, wa madudu, vitu tofautitofauti.

Hili ni chumba cha kulala cha wanafunzi wa shule ya bweni. Kimepangwa; kila mwanafunzi ametandika kitanda chake, kuonyesha usafi wa mazingira unavyoendelea katika maeneo yale.

Hili ni darasa lililopangwa. Viti vimepangwa kwa umbali ili kuonyesha kuna kitu muhimu kinachotaka kufanyika katika darasa hili.

Katika darasa hili kuna viti, kuna meza, kuna dirisha na mazuilia. Wanafunzi, hawajafika darasani, yaweza kuwa wako wikendi, au wameenda mchezo nje.

Hili ni darasa la kompyuta, limepangwa kwa njia moja ili kuwawezesha wanafunzi kuketi na kuelewa wanaposoma. Kuna taa na kuna dirisha zinazosaidia kwa hewa na kusaidia kwa mwanga.

Hawa ni wanafunzi wako katika shughuli za ziada za shule ambao wanajifunza kuogelea na kushindana katika mchezo huu. Kuna maafisa wakuu wanaowaangalia kama kochi wanaowaangalia.

Hili ni darasa la wanafunzi, ambapo kuna viti, meza ,madirisha yamefunguliwa ili hewa safi iingie. Mlango pia uko wazi, lakini darasa halina wanafunzi. Yaweza kuwa wanafunzi wako uwanjani au wanafanya mazoezi ya ziada.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya upili wamevaa sare haya kuonyesha wako kwenye klabu fulani ambayo linaitwa St John inasaidia katika huduma ya kwanza.

Hawa ni wanfunzi wa shule ya upili, wanaonekana kufanya mchezo wa drama .Wanakaa wako kwenye kanisa, waweze kufanya mchezo wao wa kuigiza.

Wanafunzi hawa wako katika shule ya upili. Wanatuzwa taji kwa uziri wa waliofanya aidha kwa masomo au kwa michezo walioshinda. Mmoja nawarekodi kutumia simu.

Huyu ni mwanafunzi aliyekuja kufurahiwa na wazazi wake na familia yake. Katika utamaduni wa hii siku ambayo wanawasilisha lugha yao.

Hawa ni wanafunzi wa shule moja ambao wanaenda kucheza mchezo fulani kwa kusaidia ama kwa kukimbia, ili waweze kuokoa maisha ya watoto wasiojiweza.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya upili. Wameketi kwa umbali wanpopewa makaratasi ya kufanya mitihani yao. Wanaelewa na kufahamu jinsi watakavyo zifanya zote.

Watoto hawa ni wenye mahitaji muhiimu. Wako na mwalimu wao ambaye anawafunza jinsi ya kuogelea. Wameinua mabango fulani kuonyesha wanafurahia sana mchezo wao wa kuogelea.

Mtoto huyu ana mahitaji maalum. Anasoma masomo ya kidijitali kutumia kompyuta. Anajaribu kumwelezea mwalimu wake kile ambacho ameweza kuelewa, na mwalimu wake anamsikiza kwa makini.

Watoto hawa wana mahitaji muhimu. Wanacheza mipira. Wameketi kwenye viti vyao maalum. Wanafurahia mchezo huo na kujiburudisha kwa kupitisha wakati wao.

Mtoto huyu ana mahitaji maalum. Yuko na mwalimu wake ambaye anamfundisha kusoma au kutumia saini. Anamwelekeza na mkono na vidole jinsi anapaswa kuzungumza.

Mtoto huyu ana mahitaji maalum, anafundishwa kutumia saini na mwalimu wake. Mwalimu wake anafurahia maanake mwanafunzi huyu anaelewa. Pia wanakunywa vinywaji tofauti. Kuna yule anakunywa chai, na mwingine anakunywa soda.

Mtoto huyu ana mahitaji maalum. Anacheza mpira wake. Anafurahia mchezo wake. Anajaribu kujiburudisha na kupitisha wakati wake.

Mtoto huyu ana mahitaji muhimu, ameketi kwenye kiti chake maalum. Ana kitabu na anaangalia jinsi anavyofundishwa. Anafurahia sana masomo yake na wenzake pia.

Mtu huyu ana mahitaji muhimu. Anajaribu kufundishwa na mwalimu wake kutumia saini . Anafurahia masomo yake maana ana tabasamu kubwa usoni mwake.

Mtoto huyu ana mahitaji muhimu. Anachora kutumia colour . Ana pia kalamu zingine na karatasi. Anafurahia masomo yake na jinsi anavyotumia wakati wake.

Watoto hawa wana mahitaji maalum na tofauti tofauti mwalimu anajaribu kuwaelezea na wao wanainagalia jinsi mwalimu anavyo waambia nakuandika yale ambayo wanayo yaelewa.

Wanafunzi hawa ni wenye mahitaji muhimu, mwalimu anawafundisha kutumia saini, wana kalamu na kitabu ili waweze kuandika wanachkielewa. Kumewekwa viti na meza ambao wamekalia pia.

Msichana huyu ana mahitaji maalum. Anacheza au kufundishwa na mwalimu wake. Wanacheza na kufurahia mchezo wao. Wanatumia vijiti wa rangi tofauti ili kujiburudisha.

Hawa ni wanafunzi wenye mahitaji muhimu. Wanasoma masomo ya kompyuta, wameweka visikilio katika masikio yao. Kuna yule anayeandika kutumia kompyuta anavyoelekezwa na mwalimu wake.

Watu hawa, wana mahitaji maalum. Kila mmoja wao, anaitengeneza kitu kinachomfurahisha. Mwalimu wao, anawaelekeza jinsi ya kufanya vitu hivi. Kila mmoja, anakifaa chake cha kutengenezea vitu.

Mtoto huyu ana mahitaji maalum. Anasoma silabi. Mwalimu wake anamwonyesha jinsi ya kusoma na wanafurahia sana masomo yao. Pia yeye ameshikilia bango la kumwelekeza jinsi ya kusoma na ana rangi tofauti tofauti.

Mtoto huyu ana mahitaji maalum. Ana karatasi na kalamu ya kuandikia. Anajiburudisha na kupitisha wakati wake vizuri. Anasoma somo ambalo analipenda kwa zaidi.

Watu hawa wana mahitaji maalum, wanasoma kitabu kutumia sign . Inaonekana kuwa hawaoni. Kuna mwalimu ambaye anatumia kompyuta ili kuwaelekeza na kuwafunza.

Watoto hawa wana mahitaji maalum. Huyu anacheza na vitu vyake. Anafurahia sana anavyocheza, na pia kucheka sana. Mazingira haya yanaonekana kuwa sawa na yeye.

Mtoto huyu ana mahitaji muhimu, anafundishwa kwa kutumia kitabu fulani ambacho anapaswa kukielewa. Kuna gurudumu lake hapo nyuma yake.

Mtoto huyu ana mahitaji maalum. Anacheza na vitu vyake. Anamweleza mzazi wake jinsi ya kucheza. Kuna pia miti ambayo yamepandwa kando yao ya kuvutia sana.

Mtoto huyu ana mahitaji maalum. Anafundishwa na mwalimu wake. Mwalimu wake anafurahia kumwangalia jinsi anavyosoma. Pia yeye anaonekana kufurahia masomo yake. Anaangalia kitabu anachokisoma.

Watu hawa ni wenye mahitaji muhimu. Wanafunzwa saini, ili waweze kuelewa, kile ambacho mwalimu anawafundisha, kutumia kompyuta. Kila mmoja wao, anasikiza.

Mwalimu huyu anajaribu kuwafunza wanafunzi wake walio na mahitaji muhimu, anawaelezea kutumia saini ili waweze kumuelewa zaidi, pia anaeleza kwa kufurahia ili waweze kuelewa wanachofundishwa kwa uzaidi.

Huyu ni mtu ambaye ana mahitaji muhimu. Anasoma kitabu kwa kutumia saini, inawezakuwa haoni au hasikii kwa hivyo anatumia maelekezo kutoka kwa kitabu.

Mtoto huyu ana mahitaji muhimu. Anasaidiwa na mzazi wake kutumia I-pad yake ili kucheza na kujiburudisha kwa wakati huo.

Hawa ni wanafunzi walio na mahitaji muhimu. Wanfundishwa kutumia kitabu. Mwalimu anawasomea na wao wanasikiza. Kuna pia mbwa ambao unawasaidia na kuwaburudisha.

Mtoto huyu ana maitaji maalum ambapo anajifunza kusoma kwa kuonyeshwa picha na mwalimu wake. Anatumia kalamu kuonyesha anayoulizwa.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji muhimu, anachora picha flani na anatumia brashi, rangi na maji ili kuchora kitu kinachomfurahisha.

Mtoto huyu ana mahitaji muhimu. Anasoma kupitia kompyuta ambayo anaelewa zaidi maana anafuruhia. Ukutani kuna michoro yanayo mwonyesha zaidi kuhusu masomo yake.

Wanafunzi na mwalimu wansoma. Ni wanafunzi walio na mahitaji muhimu. Mwalimu anajaribu kuwaeleza kutumia saini ili waelewe. Wengine wake wanafuata na kumwangalia anavyofunzwa.

Mtu huyu ana mahitaji muhimu. Anafundishwa jinsi ya kusoma kwa saini kwa kutumia mkono, haoni. Mwalimu wake anajaribu kumwelekeza zaidi kutumia kompyuta.

Mtoto huyu ana mahitaji muhimu. Hana mikono, anatumia mdomo kuchukua vifaa vyake vya kusoma ambapo vimeandikwa na maelezo yao maalum.

Mtoto huyu ana mahitaji muhimu. Anajifunza jinsi ya kucheza mchezo tofauti na mzazi wake ambaye anamwelekeza. Mwenzake naye anaandika matokeo yake.

Hawa watoto wana mahitaji muhimu. Mmoja wao anacheza gita, mwingine anacheza kayamba, wanajiburudisha kwa michezo hii.

Mtoto huyu ni mtoto wa mahitaji muhimu. Anacheza na vitu vyake ili kujiburudisha na kupitisha wakati. Vitu hivi vina rangi tofauti kama nyekundu, manjano, majani.

Watoto hawa wanamahitaji muhimu, wanasomewa vitabu vya kuwafurahisha na pia wamewekewa vitu vyao vya kucheza ili waweze kujiburudisha.

Watoto hawa ni wenye mahitaji muhimu, wako darasani wanafundishwa jinsi ya kutumia saini na mwalimu wao. Akawaelekeza namna ya kutumia vidole.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji maalum. Ako katika maktaba la vitabu . Anachagua kitabu ambacho kinamfurahisha ili aweze kusaidika.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi. Mtoto huyu ana mahitaji maalum. Mwalimu anajaribu kumfunza kupitia michoro aliyochora tofauti katika karatasi. Anamwinulia moja ili aweze kueleza.

Hawa ni wanafunzi walio katika shule ya upili. Mmoja wao ameketi katika kiti cha magurudumu kumaanisha yeye ana mahitaji muhimu. Wengine wake wanamwangalia wakiwa katika maktaba ya vitabu.

Kijana huyu ana mahitaji muhimu. Ana mwalimu wake ambaye anamsaidia kumfunza masomo ya hesabu . Amemuandikia hesabu kadhaa anayojaribu kuyatatua na kujibu maswali hayo.

Mtoto huyu ana mahitaji maalum. Anatengeneza vitu vyake vya kucheza. Anajiburudisha na kufurahia mchezo wake anavyoendeleza.